Kiwanda kikubwa cha viwandani au kituo cha kuzalisha umeme kikiwa bado kinajengwa, au kinakarabatiwa. Kuna mabomba makubwa ya chuma, miundo ya chuma, na mitambo mingine tata. Nyuma kidogo, mashine ya ujenzi inaonekana ikifanya kazi.

Kituo cha umeme chenye miundo mikubwa ya chuma na vifaa vya umeme. Kuna nyaya za umeme zinazopita juu na chini kuna majengo madogo huenda ofisi au vyumba vya kudhibiti na uzio wa manjano wa tahadhari.

Nguzo kubwa ya chuma ya umeme wa juu ikitumiwa kubeba nyaya za kusafirisha umeme. Nguzo hiyo imejengwa kwa muundo wa kimiani unaoonekana wazi dhidi ya anga la bluu lenye mawingu meupe yaliyotawanyika. Nyaya za umeme na vihami pia vinaonekana zikining'inia kutoka kwenye nguzo.

Kituo kikubwa cha umeme cha kupunguza au kuongeza nguvu ya umeme chenye muindo mingi ya chuma, nyaya mingi na vigawaji za umeme chini ya anga la mawingu. Eneo lote linaonekana kuwa limefunikwa na changarawe nyeusi.

Nguzo kubwa ya chuma ya umeme inayotumika kusafirisha umeme. Nguzo hii ina miundo kadha ya chuma na nyaya nyingi za umeme zilizounganishwa. Anga ni ya buluu na mawingu meupe na chini kuna mandhari ya kijani kibichi yenye miti michache.

Mtambo mkubwa wa kuzalisha umeme, pengine wa jotoardhi, unaotazamwa kutoka angani. Majengo makubwa ya viwanda yanaonekana katikati huku moshi mweupe ukitoka kwenye minara ya kupoezea pande zote mbili. Kuna mitambo mingi ya umeme na nyaya za umeme zinazoenea kote.

Kiwanda cha kuzalisha umeme kinachotumia mvuke pengine cha joto ardhi. Kuna mabomba mengi ya chuma, matangi ya kuhifadhia na bomba refu la kutolea moshi huku mvuke mwingi ukitoka angani. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa kame na yenye milima.

Mbuni jike mweusi na mwenye shingo ya rangi ya kahawia akiwa amelala kwenye kiota chake kinachoweza kuwa kimefichwa kwenye nyasi ndefu kavu. Mayai mengi meupe makubwa yametapakaa karibu naye. Nyuma kuna tambarare yenye nyasi na vichaka.

Simba jike akiwa amelala nyuma ya uzio wa chuma, akionyesha uso wake. Simba huyo ana manyoya ya kahawia na macho yaliyoangalia chini. Nyuma yake kuna udongo wa kahawia na mimea michache.

Walinzi wa wanyama pori, wengi wao wakiwa wamevalia sare za kijani na wanamtunza kifaru mchanga aliyefunikwa na blanketi katika jitihada za uhifadhi. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa wazi.

Shamba kubwa la miti ya kahawa iliyopandwa kwa mipangilio na ikiwa na majani mabichi tele. Chini ya miti kuna mimea minigine midogo midogo ilioota. Anga lionekana kuwa na mawingu likionyesha hewa ya wastani; labda kabla ya mvua au baada.

Vifaru wawili wakilisha nyasi kwenye hifadhi huku nyuma kukiwa na mandhari ya jiji kubwa lenye majengo marefu. Machweo ya jua yanaonekana angani, yakipa anga rangi ya dhahabu na machungwa yenye mawingu.

Pundamilia wawili wakisimama katika mandhari ya nyasi kavu huku nyuma yao kukiwa na jiji la Nairobi lenye majengo marefu yanayochomoza angani. Milima inaonekana mbali na anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika.

Mandhari ya wazi ya Afrika mashariki ikiwa na mti mmoja mkubwa uliosimama karibu na bwawa la maji. Nyasi za kijani zinazunguka bwawa na anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika ikionyesha utulivu wa mazingira ya asili.

Kifaru mweusi akila nyasi kwenye uwanja mkubwa wenyenyasi za kijani na kahawia. Kifaru huyo ana pembe moja inayoonekana vizuri na ngozi yake inaonekana kuwa na udongo. Inaashiria wanyamapori na uhifadhi wa mazingira katika hifadhi au bustani ya wanyama.

Watu watatu wakiwa wamevalia mavazi ya kiutamaduni na manyoya, wakitumbuiza inje. Wanawake wawili wamesimama pande mbili wakiwa wametabasamu na mikono wazi. Huku mwanaume mmoja akiwa ameketi katikati akipiga ngoma. Asili ina miti na anga la buluu.

Rundo kubwa la takataka za plastiki, zilizotapakaa hadi mbali, chini ya anga lenye mawingi na blue kidogo. Nyuma kuna jengo ndogo na miti michache, ikionesha eneo la kutupia taka au dambo.

Eneo la ujenzi au kazi ya uchimbaji ardhi kando ya barabara, pengine kwa ajili ya mfumo mpya wa majitaka au mifereji ya maji. Kuna mfereji mrefu uliofunguliwa kwenye udongo na bomba la maji linaonekana likipita ndani yake.

Mtu asiyevaa viatu akisimama karibu na pipa kubwa jeupe, lililojaa taka. Mtu huyu anaonekana kutumia miguu yake kukanyaga taka ndani ya pipa. Mazingira yanazungukwa na taka nyingi, ikiwemo mifuko ya plastiki na chupa.

Mwanaume akisafisha eneo lililojaa chupa za plastiki na takataka nyingine nyingi zilizorundikana kando ya maji, labda mto au mkondo. Amevalia shati la blue na anaonekana akichagua au kukusanya taka hizo.

Twiga mrefu akiwa amesimama karibu na gari jeupe kwenye barabara ya udongo katika mazingira ya wazi. Nyuma kuna tambarare iliyo mbali na miti kidogo na jengo la mji linaonekana kwa mbali. Inaonekana kama mandhari ya hifadhi ya wanyamapori.

Ndege wawili wanaofanana, wenye madoadoa meusi na meupe kwenye manyoya yao na miguu mirefu ya njano, wamesimama kwenye udongo wenye mawe na mimea ya kijani kibichi nyuma yao. Wanaonekana kuwa macho na wanatazama upande mmoja.

Mwanamke akipanda mti, akitumia koleo kuchimba udongo, huku mwanaume jagi la kumwagilia maji karibu naye. Wanaume wengine wawili wamesimama nyuma, wakifuatilia tukio.

Makaazi duni yaliyo na nyumba nyingi zilizojengwa kwa mabati. Zikiwa zimepangwa kando kando ya mto au mkondo wa maji machafu. Maji yanayoonekana kuwa na matope na nguo zimetundikwa nje kwenye baadhi ya nyumba.

Bwawa la maji, lenye maji yenye rangi ya udongo, labda kutokana na mvua au mmomonyoko wa udongo. Upande wa kulia, kuna bomba kubwa la maji linalopita juu ya daraja dogo, likielekea kwenye jengo dogo. Nyuma ya jengo hilo, kuna gari jeupe.

Watu wawili wakiwa wamevalia glovu wakifanya usafi kando ya mto. wanaonekana wakiokota takataka na kuondoa magugu kwenye ukingo wa mto, ambao una maji ya rangi ya udongo. Mazingira ni ya kijani kibichi na miti mingi.

Paneli tatu zinahamisha wanyama wa mifugo wakila katika maeneo tofauti ya malisho. Paneli ya kwanza ina ngo'mbe wengi wa rangi mbalimbali wakila kwenye eneo lenye udongo karibu na miti michache. Paneli nyingine ina kundi la kondoo weupe na kahawia wakila kwenye nyasi za kijani kibichi. Paneli ya tatu ina kondoo wengine wakila karibu na barabara yenye lori Kwa mbali.

Mto uliochafuliwa na takataka nyingi uku watu kadhaa wakionekana wakiosha nguo au wakifanya shughuli nyingine ndani na kando ya mto. Kando ya mto kuna makazi duni yaliyojengwa kwa mabati yakionyesha hali duni ya maisha.

Mtu akibeba gunia kubwa lililojaa vitu visivyoeleweka kichwani akivuka mkodo mdogo wa maji machafu au tope. Mazingira yanaonekana kuwa ya makaazi duni au mtaa wa mabanda na nyumba zilizojengwa kwa mabati au matope zikionekana nyuma.

Paa wawili wakiwa wamesimama kwenye nyasi ndefu kijani. Mmoja anaangalia mbele huku mwingine akitazama upande wa kulia. Nyuma yao kuna miti na vichaka vingi. Inaonekana kama mandhari ya mbuga.

Fisi aliyesimama katika eneo lenye nyasi, akitazama nyuma kuelekea upande wa kulia. Fisi huyo ana rangi ya kahawia na madoa meusi, na anaonekana kuna na manyoya mazito. Nyasi za kijani zinaonekana kwa mbele na nyuma yake.

Pundamilia wawili wakilisha nyasi kwenye hifadhi ya wanyamapori ya Nairobi huku nyuma kukiwa na mandhari ya jiji likiwa na majengo marefu yanayochomoza angani.

Mkono wa mtu labda akifanya kazi ya kukusanya maji ukishikilia ndoo nyeupe karibu na chanzo cha maji yanayotiririka kutoka kwenye mwamba. Chini ya mwamba kuna ndoo nyingine nyeusi inayokusanya maji huku mandhari ya nyuma yakiwa na mimea na udongo wenye unyevunyevu.

Kundi la wafanyakazi wakiwa wamevalia sare, labda wa shirika la usimamizi wa taka au mazingira, wakikusanya na kupanga takataka nyingi barabarani. Wanaonekana wakifanya kazi ya kusafisha eneo hilo na baadhi yao wanapakia taka kwenye mifuko mikubwa ya buluu.

Mandhari pana ya kijani kibichi yenye misitu na vichaka ikiashiria eneo la asili la uhifadhi au mbuga. Anga juu ni buluu na lina mawingu mengi meupe na ya kijivu. Kwa mbali, milima au vilima vidogo vinaonekana.

Vifaru wakisaidiwa kupanda kwenye gari la kijeshi au gari la wanyama pori kuna walinzi au wafanyikazi wa uhifadhi wanne waliovaa sare za kijani kibichi vifaru wamefungwa kamba na wanaonekana wanasaidiwa kuingia kwenye gari hilo.

Kundi la tai wakiwa wamesimama kwenye ardhi kame karibu na bwawa la maji. Tai hawa wanaonekana kuwa na manyoya ya kahawia na shingo nyeupe. Nyuma yao kua mandhari ya wazi yenye nyasi na milima kwa mbali.

Kundi la tembo wachanga wanaonekana kuwa ndama, wakinywa maji kutoka kwenye mapipa. Ngozi zao zina rangi ya udongo pengine kutokana na kuoga kwenye matope. Nyuma yao kuna kundi la watu wanaotazama wengi wao wakiwa watalii, wakishuhudia tukio hili.

Sehemu mbili ambapo upande wa kushoto ndege wawili weusi wametua juu ya mti mkavu huku anga likiwa na mawingu mazito. Upande wa kulia kundi la ndege wadogo wanatembea kwenye eneo lenye nyasi fupi karibu na mimea mirefu ya maji.

Kundi la wachezaji wa kiafrika, labda kutoka jamii ya wamaasai wakifanya densi ya kitamaduni jukwaani. Wamevalia mavazi ya kiasili yenye rangi ya machungwa na chui, wengine wakiwa na mapambo ya manyoya meupe kichwani.

Mwanaume akishika mamba mdogo anaonekana kuwa mlinzi au mfanyakazi wa uhifadhi wa wanyama pori akiwa amesimama kwenye njia yenye ukuta uliofunikwa na mimea. Hii inaweza kuwa katika hifadhi ya wanyama, bustani ya wanyama au kituo cha uhifadhi nchini Kenya.

Mjusi au kinyonga mwenye rangi angavu kichwa chake kikiwa na rangi ya chungwa au kahawia iliyokolea na mwili wake ukiwa na rangi ya buluu na zambarau. Kiumbe huyu amepumzika juu ya kitu kinachoonekana kama gogo au tawi na mandhari nyuma ni ya kijani kibichi iliyofifia.

Kundi la watu, likijumuisha watoto wa shule waliovalia sare, walimu, na watu wazima wengine, wakiwa wamesimama nje chini ya miti. Wengi wao wameshika miche ya miti, wakionyesha kuwa wanashiriki katika kampeni za upandaji miti, au uhifadhi wa mazingira.

Mandhari ya asili yenye mto wenye maji ya kahawia yakipita katikati ya eneo lenye mimea. Kwenye ukingo wa mto, kuna sehemu yenye nyasi na miti midogo. Nyuma, kuna misitu minene inayofunika milima chini ya anga safi la buluu.

Daraja refu la reli likivuka eneo tambarare lenye mimea. Daraja limejengwa juu ya nguzo ndefu za saruji zikionyesha muundo wa kisasa wa miundombinu. Mbingu yenye mawingu hafifu inaonekana juu na mandhari inaashiria kuwa ni eneo la asili au hifadhi.

Jumba la kimataifa la mikutano ya Kenyatta lililoko Nairobi ni jengo refu lenye umbo la duara na kuna bendera nyingi za nchi mbalimbali zilizopangiliwa mbele yake, zikionyesha kuwa linaweza kuwa mahali pa mikutano ya kimataifa.

Kundi la twiga watatu wakiwa wamesimama katika mazingira ya asili yenye miti na vichaka. Wawili kati yao wako karibu sana, mmoja akionekana kumtegemea mwingine huku wa tatu akiwa karibu yao. Miili yao imejawa na madoa ya kahawia na dhahabu. Nyuma yao, mandhari inaonyesha msitu mnene.

Mikono ya mtu iliyovalia glavu nyeupe, ikifanya kazi kwenye mfumo wa mabomba makubwa ya rangi ya blue . Wanafunga au kulegeza boli na nati kwenye kiunganisha cha bomba. Ikionyesha kazi ya ufungaji au ukarabati wa miundo mbinu ya maji au gesi.

Miti mingi ikiwemo mti mmoja mkubwa wenye umbo la ghorofa au mwavuli ,labda mti wa mkia wa paka. Anga ni ya bluu safi yenye mawingu machache ikionyesha siku yenye jua kali. Hii inaashiria uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa raslimali asili hasa katika maeneo yenye mimea mingi.

Kundi la watu, wengi wakiwa wamevaa fulana za rangi ya kijani kibichi, wakipanda miti kwenye ardhi yenye udongo. Wengine wameinama wakichimba mashimo au wakiweka miche. Nyuma yao kuna mabaki ya taka na majengo.

Mwanamke ambaye ameketi karibu na moto akipika kwenye vyungu kadhaa huku kuku akionekana karibu. Eneo hilo linaonekana kuwa makazi ya muda na nyuma kuna mto na daraja. Mazingira yanaonyesha ukame na uhitaji.

Kifaru mchanga chenye rangi ya hudhurungi kikiwa kimelala au kutembea karibu na miguu ya kundi la watu. Mmoja wa watu anaonekana akipapasa mgongo wa kifaru hicho ikionyesha mwingiliano wa karibu na kiumbe huyo.

Mkono wa mtu ukishikilia mpira wa maji ambao unamwaga maji ya moja ya vijipipa vingi vilivyoonekana. Vijipipa hivi ni vya rangi tofauti. Baadhi ya manjano na vingine vya bluu na baadhi vinaonekana kuwa vichafu au vimetumika kwa muda mrefu.

Mwanaume akiwa amevaa barakoa ya bluu na kofia akishikilia mche wa mti mdogo wenye majani mabichi. Yuko karibu na maji labda mto au mkondo na nyuma yake kuna mimea na makazi yanayoonekana kama nyumba za mabati au za muda.

Tingatinga kubwa ya kijani ikifanya kazi ya kusafisha mfereji au mkondo wa maji machafu katika eneo lenye makazi duni. Udongo mweusi wa maji machafu yanaonekana chini ya tingatinga na baadhi ya wafanyikazi wanaonekana wakisimamia kazi hiyo.

Basi la abiria lenye rangi ya blue na njano likiwa limeegeshwa barabarani inaonekana ni basi linalotumiwa kwa usafiri wa umma kutokana na maandishi na namba ya usajili. Kuna watu wachache wanaoonekana karibu na basi. Mazingira yanaonekana kuwa ya mijini.

Paa la gari nyeupe, lenye bango la chungwa, na nyeupe juu yake. Nyuma, kuna barabara yenye shughuli nyingi ya jiji yenye magari mengine, watu wakitembea, na majengo yaliyojaa mabango na maduka, ikionyesha mazingira ya mijini yenye harakati nyingi.

Basi dogo la abiria au matatu la rangi ya chungwa likiwa limeegeshwa barabarani kuna abiria wanaoingia au kutoka ndani ya basi. Watu kadhaa wamesimama karibu na basi hilo baadhi wakiwa wamevalia fulana za buluu na majengo ya jiji yanaonekana nyuma.

Barabara kuu yenye magari mengi yanayosafiri pande zote mbili. Kuna magari, matatu, na lori kubwa jeupe barabarani. Upande wa kushoto kuna miti mingi na nyuma kuna mabango ya matangazo. Anga inaonekana kuwa ya mawingu kidogo.

Eneo la kituo cha mafuta cha total energies kikiwa na magari ya abiria aina ya matatu yaliosimama watu kadhaa wanaonekana wakitembea karibu na magari hayo na kuna bango kubwa likionyesha shughuli za usafiri wa umma katika jiji.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini Nairobi inaonyesha msongamano wa magari ikiwemo matatu, mabasi madogo ya usafiri wa umma, magari ya kibinafsi na wapita njia wengi. Pia kuna maafisaa wa trafiki wakiendesha shughuli zao.

Watu wakiwa wamesimama karibu na basi la kijani lenye neno hoppa limeandikwa pembeni yake. Mbele yao, mtu mmoja ameshikilia bango kubwa jeupe na jekundu ambayo inaonyesha njia ya basi. Hii inaashiria eneo la usafiri wa umma.

Msongamano mkubwa wa magari barabarani yakiwemo malori, mabasi ya abiria na magari madogo. Watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara huku majengo na miti mingi ikiwa kwa nyuma. Mazingira yanaashiria kuwa hapa ni eneo la mjini.

Eneo lenye shughuli nyingi barabarani, likiwa na matatu kadhaa ikiwemo moja yenye jina la moana iliyopambwa kwa rangi. Watu wengi baadhi wakiwa maafisa wa polisi wanaonekana wakitembea na kusimama karibu na magari huku majengo marefu yakionekana nyuma.

Msongamano wa magari na shughuli nyingi kwenye barabara, pengine katika eneo la mjini nchini Kenya. Magari ya aina mbalimbali yakiwemo mabasi, malori, na magari madogo, yanaonekana yakitembea polepole au yamesimama.

Matatu iliyopambwa kwa michoro ya rangi na grafiti ikiwa imesimama katika kituo chenye shughuli nyingi jijini Nairobi. Abiria na watu wengine wengi wamekusanyika karibu na matatu. Mwanaume mmoja amesimama mbele, akipiga picha au kujipiga picha.

Msongamano wa magari jijini Nairobi, ukiwa na basi kubwa la manjano, na matatu nyeupe, yaliosimama kwenye trafiki. Majengo ya ghorofa yanaonekana nyuma ya magari, na barabara inaonekana kuwa na watu wachache pembeni.

Mandhari ya mitaani yenye shughuli nyingi ikiwa na mabasi mawili ya abiria labda matatu yaliyosimama. Kuna watu kadhaa wamesimama karibu na mabasi baadhi wakiwa wamevalia fulana za zambarau zenye maandishi na mmoja akiwa ameshika bango jeupe.

Eneo lenye shughuli nyingi la usafiri wa umma labda kituo cha mabasi au teksi za abiria magari mengio meupe yanaonekana na mabango yanaonyesha njia kama nakuru city direct yakiashiria kua haya ni magari yanayoelekea miji hio.

Matatu nyeusi na ya machngwa ambayo ni basi ndogo la usafiri wa uma, likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Matatu imepambwa kwa michoro ya rangi, na ina maandishi. Kuna abiria ndani ya matatu, na mwanamume mmoja amesimama karibu na mlango wa mbele.

Basi la buluu likiwa limeegeshwa kando ya barabara labda kushusha abiria. Watu wanatembea kando ya njia na kuna ishara za matangazo nyuma. Huu ni mfano wa usafiri wa umma jijini Nairobi.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi, ikiwemo matatu yenye rangi ya kuvutia na michoro, likionekana limesimama kando ya barabara. Kuna watu kadhaa wakiwemo wapita njia na abiria, na pia kibao mbele chenye namba ya njia ya matatu. Inaonekana kama kituo cha matatu au sehemu yenye msongamano wa magari na watu.

Eneo la kituo cha mabasi au daladala ikiwa na watu wengi ,mtu mmoja katikati amevalia koti la majano na kofia nyeupe akishika bango kubwa linaloonyesha namba nne na orodha ya maneno pamoja na bei ya hamsini.

Matatu au gari la usafiri wa umma likiwa imepambwa kwa rangi ya kuvutia na michoro. Matatu hiyo inaonekana ikiwa imeegeshwa na abiria na kuna watu wengine wakitembea kando ya barabara yenye majengo marefu.

Barabara kuu yenye shughuli nyingi iliyojaa magari ya aina mbalimbali kama mabasi, malori na magari madogo. Barabara imegawanyika na kuna watu wakitembea kando ya barabara wengine wakiwa kwenye vibanda vidogo vinavyouza bidhaa.

Matatu yenye rangi ya pinki na nyeupe iliyoegeshwa barabarani jijini Nairobi. Juu la matatu kuna bango kubwa lenye majina ya maeneo ya Makos sacco ikiashiria njia zake. Abiria na watu wengine wanasimama karibu na gari hilo na mizigo inaonekana kando ikionyesha shughuli za usafiri wa umma.

Basi dogo la abiria au matatu lenye rangi ya kijani na njano likiwa limeegeshwa barabarani. Watu kadhaa wamesimama karibu nalo baadhi wakionekana kusubiri usafiri. Kwenye kioo cha basi kuna orodha ya maeneo na majengo yanaonekana nyuma.

Huu ni msongamano wa magari na watu katikati ya jiji la Nairobi. Mabasi na matatu kadhaa yamejipanga barabarani huku gari dogo la rangi ya kijivu likionekana mbele. Watu wanatembea kando ya barabara na nyuma kuna majengo marefu na miti ya kupendeza.

Basi kadhaa ya abiria yaliyo paki barabarani baadhi yakiwa na watu wakishuka au kupanda. Mabasi hayo yana rangi tofauti ikiwemo buluu, kijani na chungwa. Inaonekana kama kituo cha mabasi au eneo lenye shughuli nyingi za usafiri wa uma jijini Nairobi. Nyuma ya mabasi kuna majengo marefu na miti mingi.

Basi kubwa la abiria la rangi ya chungwa likiwa na jina Tawakal , limeandikwa kwa nyuma na nembo ya ndege ya mabawa yaliyonyooka, basi hili limesimama karibu na jengo la ghorofa, upande wa kulia wanaume wawili wanaonekana wakisukuma mkokoteni na kushoto kuna kundi la watu.

Maafisa wa polisi wa trafiki wakisimamia magari na waenda kwa miguu kwenye makutano yenye shughuli nyingi jijini Nairobi. Kuna magari mengi yakiwemo matatu, mabasi na magari ya kibinafsi pamoja na watu wengi wakitembea na kusubiri.

Barabara pana yenye magari machache, ikiwezekana ikipigwa picha kutoka ndani ya gari linalo songa. Kuna miti mingi na mimea ya kijani kibichi kando ya barabara na bango kubwa la matangazo linaonekana kwa mbali. Jengo refu linaonekana kwa mbali upande wa kulia.

Basi kubwa la abiria la rangi ya chungwa. Basi hili lina nembo ya ndege yenye mabawa yaliyonyooka. Nyuma ya basi, kuna majengo na kulia kwake wanaume wawili wanaonekana wakisukuma mkokoteni. Watu wengine pia wanaonekana wameketi kushoto kwa basi.

Msongamano wa magari barabarani. Kuna magari ya aina mbalimbali ikiwemo malori, mabasi na magari madogo yakipita karibu na majengo na miti. Watu wachache wanaonekana wakitembea kando ya barabara wakionyesha shughuli za kawaida za mijini.

Chemichemi nzuri ya maji iliyotengenezwa kwa mawe na kuwa na ngazi mbili. Maji yanatiririka kutoka juu na kumwagika chini yakibubujika na kutengeneza matone ya kupendeza. Kwa nyuma kuna majengo ya zamani yenye paa za vigae yakiashiria kuwa mahali hapo ni mji wa kihistoria.

Miti minne mirefu ya viwanda inayotoa moshi mwingi mweupe na kijivu angani; unaoashiria uchafuzi wa mazingira. Miwili kati ya miti hiyo ina milia myekundu na nyeupe. Nyuma kuna minara ya umeme na anga la mawingu.

Rundo kubwa la mabomba yenye rangi ya kijivu, yakiwa yamewekwa juu ya kila mmoja. Mabomba yanaonekana kuwa mapya na yanatumika kwa mfumo wa maji au usimamizi wa taka. Hii inaweza kuwa kwenye eneo la ujenzi, ghala au kiwanda cha mabomba.

Kituo cha pampu za maji chenye mistari kadhaa ya pampu kubwa za buluu. Watu wawili wanaonekana wakifanya kazi kwenye pampu zilizo jaa mbele. Jengo lina kuta za saruji na ngazi zinazoelekea juu. Inaonekana ni kituo muhimu cha usambazaji wa maji.

Uchafu na maji machafu yaliyotuama kwenye udongo. Ndani ya maji hayo kuna vipande vingi vya mifuko ya plastiki iliyo kunjamana na uchafu mwingine. Ardhi inayozunguka inaonekana kuwa na matope na isiyo safi.

Rundo la mabomba makubwa myeusi yaliyoundwa kwa nyenzo za plastiki zenye ncha za bluu. Mabomba haya yamepangwa juu ya kila moja kuashiria kuwa yanatayarishwa kwa matumizi makubwa. Yanatumika kwa kawaida katika miradi ya miundombinu kama vile usambazaji wa maji au mifumo ya maji taka.

Sehemu ya ndani ya duka au kituo cha maji kukiwa na chupa za maji zilizopangwa kwenye rafu kuta zimepangwa kwa mabango ya rangi ya buluu yenye picha za matone ya maji na muundo wa maji yanyomwagika kuna nguzo za chuma zinazopanda juu.

Rundo kubwa la mabomba meusi ya plastiki yaliyofungwa kwa kamba za kijani. Mabomba haya yamefigirwa kwa la duara kubwa yakiashiria kuwa ni mabomba marefu yanayotumika kwa miradi mikubwa. Yanakaa kwenye eneo la wazi labda gala au eneo la ujenzi.

Lori nyeupe la zamani, likiwa na mizigo mikubwa juu ya paa lake, limeegeshwa kando ya barabara yenye majengo marefu. Mtu mmoja anaonekana juu ya lori, akishughulikia mizigo hio.

Mfereji mrefu na mpana uliokuwa umefukuliwa ardhini pengine kwa ajili ya mradi wa bomba la maji au majitaka. Udongo mwekundu umetumika kuunda kuta za mifereji. Kwa mbali, miundo mingine ya udongo na labda wafanyakazi wanaweza kuonekana.

Rundo la mabomba marefu yakijivu yaliyo lala chini kwenye ardhi yenye vumbi au mchanga. Mabomba haya yanaonekana kuwa tayari kutumika kwa mradi wa muundo mbinu labda ya usambazaji wa maji au usimamizi wa taka.

Eneo la makazi au biashara likiwa na kuta za matofali na majengo kadhaa nyuma. Juu ya majengo hayo kuna matangi mengine meusi ya kuhifadhi maji yakionyesha tatizo la maji au umuhimu wa kuhifadhi maji katika eneo hilo.

Rundo kubwa la takataka la aina mbalimbali ikiwemo plastiki, karatasi na vitambaa vikielea au vikikusanyika kando na maji. Takataka hizi zimefunika sehemu kubwa ya ardhi karibu na maji ikionyesha uchafuzi mkubwa wa mazingira pengine katika eneo la mto au ziwa lililo karibu na makazi ya watu au mji.